Mazingira haya ni ya shuleni tunaona ukuta iliyoandikwa jina la shule kupitia rangi nyeusi na kando kuna mimea iliyorefu na iliyofupi.

Mazingira haya ni ya mchezoni, tunawaona watu waliosimama wenye jinsia mbili iliyo ya kike na ya kiume na mmoja aliyelemaa wakiwa wameshikilia cheki iliyoandikwa pesa.

Mazingira haya ni ya shuleni, tunaona ukuta iliyoandikwa siku za wiki ikiwemo Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Jumamosi na Alhamisi.

Mazingira haya ni ya shuleni. Tunaiona ukuta iliyo na rangi nyeupe likiwa limeandikwa na rangi nyeusi. Huku kuna mtu aliye na jinsia ya kiume akitembea ukingoni akiongea na simu.

Mazingira haya ni ya darasani tunaona ubao wenye rangi nyeupe likiwa linaandikwa maandishi tofauti tofauti kupitia rula ilio rangi ya njano.

Mazingira haya ni ya shuleni tunaona wanafunzi waliovalia nguo tofauti kama kijani, nyeupe, nyeusi, nyekundu na unjano wakiwa wamebeba mabegi na makaratasi mkononi.

Mazingira haya ni ya uwanjani, tunaona mtu anayecheza mpira aliye na jinsia ya kike aliyelemaa akiwa amevalia nguo iliyo na rangi ya nyekundu na nyeupe.

Mazingira haya, ni ya uwanjani wa mchezo. Tunaona mtu aliyekalia kiti ya walemavu, ambaye anaonekana kuwa na jinsia ya kike. Ameshikilia mti ili kurusha.

Mazingira haya ni ya ofisi za serikali zinazosaidia wananchi zikiwa zimefungwa. Huku jengo likiwa na rangi ya kahawia na chini kukiwa na mifugo.

Mazingira haya ni ya uwanja wa mpira tunaona wanariadha wawili waliovalia nguo zilizo na rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeusi na njano huku mmoja akimsaidia mwengine kuinuka.

Mazingira haya ni ya shuleni iliyo na lango lenye rangi ya samawati iliyofungwa. Kando kuna maandishi makubwa ukutani ya jina ya shule na kauli mbiu.

Mazingira haya ni ya shuleni iliyo na lango lenye rangi nyeusi iliyofungwa nje. Tunawaona wapita njia wenye jinsia ya kike, wawili wakitembea huku mwingine akipiga simu.